Hapa kuna shule nzuri na inaonekana kama ni shule ya chekechea ambako ukiangalia hapo nje naona kama limechorwa dau kubwa ambalo ilikuwa ni dau ya Yona na samaki zikiwa zinarukaruka.

Hapa naona shule nzuri na tena ni la ghorofa na liko na lango nzuri na tena maua yameweza kupandwa hapo mbele ya hiyo shule , hii ni kuweka shule ionekane ya kuvutia.

Naona darasa moja mzuri na iko na madawati ambayo yanapendeza na naona whiteboard pia iko pale mbele na darasa enyewe inaonekana darasa kubwa.

Hapa tunapata shule nzuri, ambalo liko na mazingira masafi, hata tukiangalia kwenye gwaride lao, liko nzuri kabisa, na hili shule lenyewe linaonekana ni shule la ghorofa.

Hapa kuna shule moja kubwa ambayo tunapata mazingira yake yanaonekana ni mazingira masafi na ni ya kupendeza na hadi maua yao wameweza kuitengeneza na inapendeza yaani maua ambayo iko karibu na gwaride lao.

Hapa tunapata darasa ambalo ni la kupendeza na tunapata iko na tarakilishi ambayo inapendeza, na vitabu kando yake, na meza nyeupe pepepe.

Hapa kuna darasa ambalo ni darasa linalopendeza ambalo ndani yake kuna madawati mazuri, na katika dawati moja kuna paper ziko juu yake.

Hapa kuna vitabu ambavyo viko kwenye meza na chini naona kiti na juu ya kiti kuna charger hapo na vitabu zenyewe ni vitabu nzuri.

Hapa tunaona jumba moja kubwa na linaonekana ni shule na tena compound yake ukiangalia liko nzuri na lenyewe ni la kuvutia na lenyewe likona lango nzuri ,madirisha mazuri.

Hapa kuna darasa kubwa, ni darasa ya kupendeza na ndani yake kuna madawati nzuri. Na juu ya dawati naona kitabu na kuna ubao nzuri darasani.

Naona kitabu kama amechorwa picha na anaeleza story ya watoto na ya familia. Na watoto pia tunaona wanakula katika hiyo kitabu. Na ni vizuri watoto kusoma kitabu ili wawe na mwelekeo mzuri na wa, wahitimu katika lu..

Hapa kuna shule moja kubwa ambayo ni shule ya kupendeza na inaonekana ni shule ya ghorofa ambayo ukiangalia mazingira yake yanapendeza na iko na milango ya kupendeza.

Hapa naona lango lenye juu yake imeandikwa form one R na lango lenyewe linaonekana ni lango la mbao ambao linapendeza.

Naona madawati mengi yakiwa yako ndani ya darasa na inaonekana kuwa zinapendeza sana na darasa yenyewe pia ni kubwa na inaonekana yenye madirisha mazuri ambayo yanapendeza.

Hapa naona kitabu kizuri chenye kinapendeza sana na imeandikwa nyota ya kiswahili , na ni kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya pili na katika hio kitabu tunaona imechorwa picha ya watu wawili wakiwa wanaendesha farasi , na kitabu chenyewe kimeshikiliwa na mkono ambaye mtu mwenyewe hatumuoni.

Hapa naona nyumba moja nzuri lenye limechorwa wanyama mbalimbali kama vile twiga, ndovu, nyani na linaonekana kuwa na lango nzuri. Na linaonekana kama shule.

Hapa kuna darasa ambayo inapendeza na tunaona kuna tarakilishi ambavyo vinatumiwa kwa kusoma na tena katika hiyo chumba kuna madirisha mazuri, kuna viti na kuna meza ambazo zinapendeza.

Hapa naona jumba moja kubwa na ni jumba la kifahari, na ni ghorofa moja kubwa sana. Na tunaona maua mazuri yakiwa yamezingira salama, na tunaona pia kuna maandishi mengine hapo kando yake, na liko na madirisha mazuri.

Hapa ninaona kitabu ambacho kinapendeza na ni kitabu ya kingereza ambayo imeandikwa Junior English na enyewe ukiangalia inapendeza sana.

Hapa kuna nyumba moja kubwa na linaonekana jumba la kifahari na ni kubwa sana na tena liko na lango zuri sana na madirisha mazuri, na maua yake pia yamepambwa vizuri.

Hapa kuna shule moja kubwa kuna linaonekana ni shule la kupendeza na liko na madarasa mazuri na ukiangalia mazingira yake ni mazingira ambayo inapendeza zaidi.

Hapa kuna darasa kubwa na ni darasa la kupendeza, na tena kuna madawati mazuri na viti zao ambayo kuna hadi madirisha mazuri ambayo yamefunikwa na kitambaa cha kupendeza.

Hapa naona darasa kubwa na ni darasa nzuri, na hapo nyuma yake tunaona tarakilishi, na hapo kando yake tunaona dirisha zuri na juu yake kuna kamera yenye inamulika kila pahali hapo ndani ya darasa.

Hapa kuna darasa kubwa ambalo ni darasa la kupendeza na tunaonyeshwa ubao ambao umeandikwa maandishi juu yake na hii inamaanisha kuwa kulikua na wanafunzi ndani ambao walikua wanasoma.

Hapa kuna darasa kubwa ambalo ni darasa la kupendeza. Na tunanona ubao wake ukiwa unapendeza. Na imeweza kuandikiwa maandishi ambayo inaonyehsa kua watoto walikua wanasoma hapo ndani.